Hii ni mimea iliyopandwa kwenye mrefeji wa maji uliotobolewa shimo, njia hii inahakikisha kwamba, maji yanayotumika si mengi, na pia, kuwahakikisha kwamba, maji hayo, yanatosha kwa mimea yote.

Hili ni zao la mboga aina ya kabeji lenye majani mengi yaliyojikunja kwa mviringo yakifunga kama mpira. Rangi yake mara nyingi huwa ni ya kijani kibichi. Kabeji hizi zipo shambani zikiwa bado hazijavunwa.